Hapa kuna tarakilishi, kitabu, kalamu, kikombe na tufaha. Kompyuta hii imewashwa na tayari inaendelea kutumika kutoa mafunzo fulani.

Huyu ni mtoto, ameketi, amevalia sweta nyekundu. Ana kompyuta ambayo tayari ameifungua na kuitumia. Anasikiliza ubora wa sauti kwa kutumia kifaa maalum alichokiweka masikioni.

Hapa kuna mama ambaye ameketi, kuna meza, simu na vifaa vingine. Kuna kompyuta ambayo tayari ameiwasha, anaonekana kufanya mkutano kupitia mtandaoni.

Hawa ni wanafunzi. Wameketi, wako darasani. Ukutani kuna chati kadhaa. Mkononi wamepakata kipakatalishi. Wanaendelea kusoma wakikitumia.

Hapa kuna msichana ambaye ameketi na kujishika tama. Mkononi ana kalamu na kuna vitabu juu ya meza. Anaonekana kutumia kifaa fulani cha kidijitali kusoma.

Hapa kuna mikono ya watu wawilili inayotokelezea, wameketi. Mmoja ana simu mkononi na mwengine ana tarakilishi. Ameifungua na anaendelea kuitumia. Vipo vikombe vilivyo na kahawa. Hii ni hatari kuwekwa karibu na kompyuta kwani inaweza kumwagika na kuleta madhara.

Hapa kuna tarakilishi iliyowekelewa juu ya meza na tayari imefunguliwa na inaendelea kutumika. Upo mkono unaoonekana karibu nayo. Mwingine amekishika kitabu kando.

Hapa kuna mabanati wawili, wameketi chini kwenye sakafu. Wana kalamu, vitabu na mifuko. Mbele yao kuna tarakilishi. Wanaonekana kujitayarisha kuanza masomo kwa kutumia kompyuta hio.

Hiki ni kiwambo cha kompyuta. Kinaonyesha wanafunzi jinsi ya kuendeleza masomo endelevu. Kuna vibonzo vinavyoonekana vikifanya shughuli mbalimbali kama vile kuketi katika makundi, kufanya mazoezi na nyinginezo.

Hapa kuna tarakilishi iliyowekwa juu ya meza. Kompyuta hiyo imewashwa na kuna mikono miwili inayoonekana kuitumia. Ukutani kuna picha ya wanawake wawili na mwanaume mmoja ambao wamemulikwa na mwangaza.

Hiki ni kiwambo cha kompyuta. Kinaonyesha ramani ya dunia. Kuna vitabu vinavyoonekana pale. Vipo vibonzo vya watoto vinavyoonekana kuzunguka ramani hiyo.

Hapa kuna watu kadhaa ambao wameketi, wanaume kwa wanawake. Juu ya meza kuna vijikaratasi vilivyokatwa katwa. Zipo tarakilishi mbili na ambazo zimewashwa na zinaendelea kutumika. Wanaonekana wanaendelea na masomo ya mtandaoni.

Huyu ni mtoto msichana, ameketi, mbele yake kuna kipakatalishi. Anaonekana labda ametazama mtu aliye mbele yake anayemwelekeza kwa kutumia kifaa kingine cha kidijitali.

Hiki ni kiwambo cha tarakilishi. Yapo maandishi ya online learning . Vipo vitabu ambavyo juu umewekelewa mchoro wa dunia. Kibonzo cha manamke kinaonekana kimeshika kijiti na kinasomesha, kingine mfano wa manaume kipo na kompyuta mkononi. Juu ya kichwa kuna mchoro wa globu.

Hapa kuna mtoto. Ipo tarakilishi iliyowekelewa juu ya meza na imewashwa, kunaye mwalimu anayeedelea kusomesha kupitia kwenye kompyuta hio. Mtoto uyu anafuatilia masomo hayo kupitia mtandao.

Hiki ni kiwambo cha tarakilishi. Kuna maandishi ya e-learning na picha ya mwanamke. Zipo alama kadha wa kadha, kama vile: ya kuonyesha kutafuta, ya saa na vilevile ya taa.

Huyu ni mwanamke, ameketi kwenye kochi, ana tarakilishi ambayo ameiwekelea juu ya mapaja yake. Anaonekana kuifungua ili aweze kusoma kupitia mtandao.

Huyu ni mtoto msichana, ameketi na mkononi ana penseli na kitabu. Mbele yake kuna kipakatalishi chenye picha. Anaonekana kutumia tableti hio kuchora anachoona.

Hiki ni kiwambo cha kompyuta, kuna vibonzo na picha mbalimbali. Yapo maelezo yanayoonekana. Wanafunzi wanaelezwa jinsi ya kupata masomo kupitia kwenye tarakilishi.

Hapa kuna watu kadhaa wanaonekana kwa umbali ila kuna wawili walio karibu, mwanamume na mwanamke. Wameketi na kila mmoja ana tarakilishi yake ambayo ameifungua. Wanaonekana kujadiliana wakitumia kompyuta moja.

Hapa kuna wasichana kadhaa wa kiislamu, wamo darasani na wameketi. Kila mmoja amekipakata kipakatalishi mkononi. Wanaendelea kusoma masomo ya mtandaoni kupitia kwenye tarakilishi hizo.

Hapa kuna mtu ambaye ameketi. Ana kalamu mkononi na kitabu. Ipo tarakilishi ambayo ameiwasha. Anaonekana kuitumia kunakili mambo kadhaa.

Kuna wanafunzi wawili, mvulana na msichana. Wameketi chini darasani. Msichana ameshika kipakatalishi mkononi. Wanaonekana kukitumia kusoma.

Haya ni masomo ya chuo kikuu. Hii ni kwa sababu hawajavalia sare. Wote wameketi wasichana kwa wavulana. Wanaangalia mbele huku wakifuatilia mafunzo kwa umakinifu mkubwa.

Hapa ni mahali pa kulala shuleni. Kuna kitanda kimoja cha ghorofa ambacho kimetengenezwa kwa vyuma. Kimoja kimetandikwa ila kingine bado. Kuna kabati ambalo limetundikwa ukutani. Vipo viti viwili pale.

Hii ni maabara ya shule. Ipo mifereji ya maji na karo za kunawia mikono na kuoshea vifaa vinavyotumika mahali hapa. Nafasi ni ya kutosha. Hakuna mwalimu wala mwanafunzi anayeonekana.

Hizi ni nyumba za kukodesha zilizogeuzwa kuwa shule. Madarasa yamefungwa. Nafasi inayoonekana ni finyu mno. Mlango wa kuingia ni mdogo. Hakuna uwanja wa kuchezea, hii inawanyima wanafunzi nafasi ya kukuza talanta mbali mbali.

Hawa ni wanafunzi wa masomo ya juu. Wanaonekana kutoka michezoni na wameshinda kwani kuna kombe wanalolionyesha na kulishangilia pale. Nyuma yao kuna basi. Mmoja ameketi anaonekana mlemavu ila hajaachwa nyuma katika shughuli hii.

Hapa ni mahali pa kulala shuleni. Kuna kitanda kimoja na ambacho kimetandikwa vizuri na kufunikwa kwa shuka ya kimaasai. Kina mito miwili ya kuwekelea vichwa. Chumba chenyewe ni safi na kikubwa.

Hili ni bweni. Lina vitanda viwili. Vimetandikwa kwa mablanketi yasiyofanana. Kipo kiti kimoja na meza. Sakafu ni safi na nafasi ni kubwa.

Hapa ni maktabani. Vipo vitabu vya kila aina. Watu wanne wanaonekana. Mwanamke ana kitabu mkononi anachoendelea kusoma. Yupo mwanamume anayeendelea kupekuapekua kutafuta chake. Wengine wamesimama tu.

Hapa ni shuleni, mahali pa kulala. Kuna kitanda kimoja na ambacho kimetandikwa vizuri. Kipo kiti na meza. Bafu inaonekana pia. Nafasi ni yakutosha. Hii inamfanya mwanafuzi anajihisi ni kana kwamba yuko nyumbani.

Kuna jukwaa, kamera, na microphoni . Wapo watu wazima, na wanafunzi. Kunao walioketi kwenye viti, na wengine kwenye vidaraja, wakitazama mbele, tayari kwa kutumbuizwa.

Huu ni ukumbi wa shule viti vingi na ambavyo vimefanana vimepangwa vikiangalia upande wa mbele. Jukwani kuna meza ambayo imetandikwa kitambaa cha rangi ya samawati. Hakuna mwanafunzi wala mwalimu hata mmoja anayeonekana mahali hapa.

Hapa kuna watu walioketi na wengine wamesimama nyuma yao. Wanaonekana kuwa wanasoma. Mbele yao kuna meza kubwa na nyingine mbili ndogo moja ikiwa na simu juu. Kuna kiti kimoja pia ambacho hakijakaliwa mbele yao.

Hili ni bweni. Lina vitanda vitatu vya ghorofa. Vimetandikwa vizuri. Viwili vimekaribiana sana. Hii inaweza kuhatarisha maisha ya wanafunzi.

Hili ni bweni la shule, kuna vitanda na ambavyo vimepangwa ovyoovyo. Hapana nafasi nzuri katikati. Vimetandikwa na kufunikwa mashuka yasiyofanana. Nguo pia zimeanikwa bila mpangilio.

Hapa wanaonekana ni washikadau katika sekta ya elimu. Wote wameketi. Wana vitabu wengine wamebeba mifuko. Inaonekana wanapanga mikakati kuhusu jinsi ya kuendeleza masomo.

Hili ni darasa la kutoa mafunzo ya kompyuta vipo viti vingi na tarakilishi zilizoko juu ya meza, zimezimwa. Hakuna mwanafunzi wala mwalimu yeyote anayeonekana mahali hapa.

Hapa ni maktabani, kuna vitabu vingi na vya kila aina vya kusoma, vimepangwa vizuri. Kuna mtu aliyesimama karibu navyo. Zipo meza kadhaa na viti vya plastiki.

Hapa ni uwanjani. Wachezaji wa raga wanaendelea na mchezo huo. Wanaonekana kupambana kwelikweli. Wanafunzi ambao hawachezi wamesimama kando ili kuwashabikia.

Hili ni bweni la shule. Lina vitanda ambavyo vimetengenezwa kwa vyuma. Vimetandikwa vizuri na vikafunikwa mashuka yanayofanana. Katikati kuna nafasi ya kutosha.

Hii ni mahabara ya shule. Ina mifereji ya maji. Zipo karo za kuoshea mkono na vifaa vinavyotumika pale. Inaonekana kubwa nafasi ni ya kutosha.

Hapa ni shuleni. Madarasa ni ya ghorofa. Nyuma kuna miti mirefu. Uwanja unaonekana. Vifaa cha kuchezea kama vile mbebea na vingine vipo. Hii itawachagamsha na kukuza talanta zao.

Hili ni darasa. Lina viti na meza vinaonekana vingi. Mbele kuna ubao mweusi wenye maandishi. Ukutani kuna ramani ya Afrika Mashariki.

Hili ni bweni. Kuna vitanda ambavyo vimetengenezwa kwa vyuma na vimetandikwa vizuri. Katikati kuna nafasi ya kutosha. Kipo kiti cha plastiki kinachoonekana. Sehemu ya kuweka masanduku ipo.

Hapa ni uwanjani. Wachezaji wa kike na wa kiume wapo. Wamevalia mavazi rasmi ya michezo. Ipo mipira miwili. wanaipitisha juu ya vichwa vyao kuwapa walio nyuma yao.

Hili ni bweni la shule. Lina vitanda viwili vya ghorofa, vimetandikwa mashuka ya Kimaasai. Masanduku yamewekelewa juu. Yupo mwanafunzi mmoja ambaye ameketi. Nafasi katikati ni kidogo. Hii inaweza kuhatarisha maisha ya wanafunzi, endapo dharura yoyote ingetokea.

Hili ni bweni la shule. Kuna vitanda viwili vya ghorofa. Vimetandikwa kwa mashuka yenye maua. Kimoja kimeekelewa godoro tu. Vimepangwa vikikaribiana sana. Hii inahatarisha maisha ya wanafunzi endapo dharura yoyote itatokea.

Hili ni basi la shule ya upili ya wasichana ya Kamacharia. Wamo ndani. Walimu wamesimama chini na kunaye anayepiga picha. Wanaonekana kwenda safari aidha ya kimasomo au michezoni. Hapa watatangamana na wenzao na kusoma mambo kadha wa kadha.

Hili ni bweni la shule. Lina vitanda vingi. Masanduku ya vyuma yamewekelewa juu yake. Hii inahatarisha maisha ya wanafunzi wanaolala pale.

Hiki ni bweni la shule. Vipo vitanda viwili vilivyotengenezwa kwa vyuma. Vimetandikwa vizuri. Kuna viti viwili vya plastiki na meza. Upo mkeka sakafuni. Nafasi katika chumba hiki inaonekana kuwa ndogo.

Hili ni bweni la shule. Kuna vitanda viwili vya ghorofa. Vimetandikwa mashuka yenye maua na kimoja kimewekelewa godoro tu. Vimepangwa karibu karibu. Nafasi si ya kutosha. Hii huenda ikahatarisha maisha ya wanafunzi iwapo dharura yoyote ingetokea.

Hili ni bweni, lina vitanda viwili vya ghorofa. Vimetandikwa vizuri na kufunikwa mashuka ya samawati. Sakafu ni safi. Nafasi katikati pia ni ya kutosha.

Hii ni shule yenye ghorofa, nje kuna uwanja ambao umewekwa saruji. Maua ya kupendeza yamepandwa na yakatunzwa vizuri. Katikati kuna nyasi ambayo pia imekatwa ikawa fupi.

Hili ni darasa la masomo ya kompyuta. Zipo tarakilishi tatu. Mbili zimezimwa na moja imewashwa. Vipo viti viwili vya plastiki vya rangi ya samawati. Upo ubao mweupe ukutani. Hakuna mwanafunzi hata mmoja anayeonekana hapa.

Hili ni darasa. Lina meza kubwa na viti vyeusi ,vyekundu na vya kijani. Kando kuna meza ambayo imefunikwa kitambaa cha rangi ya samawati. Sakafu ni safi na madirisha ni makubwa.

Hiki ni kikundi cha Saint John's kinachopatikana katika shule za sekondari. Wamevalia mavazi yao rasmi. Wamo uwanjani. Kuna wale walioketi na wengine wamesimama na wana vitabu mikononi. Wanaonekana kuendeleza shughuli fulani za kimasomo yanayohusiana na kikosi hiki.

Hii ni shule ya upili ya wsichana, wamo ukumbini. Wote wamesimama na mbele yao kuna viti ambavyo havijakaliwa. Wengi wameviinamisha vichwa vyao. Wanaonekana wanaendelea na maombi.

Hii ni shule ya upili, ni ya mseto kwani ina wavulana na wasichana. Mwalimu anaonekana pia, kila mmoja ameshika mti mkononi. Wanaonekana kuwa wana mazingira, wapo tayari kuipanda ili kuyaboresha.

Hapa kuna wanafunzi wenye shughuli mbalimbali. Kuna vitu tofauti tofauti kama vile karoti, kabeji na matunda. Wanaonekana kufanya mazoezi katika somo la Home Science.

Hapa kuna vijana wanaonekana kuwa wanafunzi. Mbele yao kuna mapochopocho ya kila aina. Si mahamri, si pilau, si nyama. Wanaonekana wakijipakulia. Nyuma yao kuna sahani nyingi, huenda walikuwa na sherehe shuleni.

Hiki ni kikundi kinachopatikana katika shule za upili kinachoitwa Saint Johns . Wamevalia mavazi yao rasmi na wamejipanga vizuri. Inaonekana kuna sherehe au hafla fulani shuleni. Wanataka kuonyesha umahiri wao katika kile wanachofanya.

Hapa ni maktabani. Kuna vitabu vya kila aina. Vimepangwa kwenye rafu kwa utaratibu. Kuna kiti katikati. Kijana ameketi na anasoma.

Hapa ni darasani. Yupo mwalimu mmoja na wanafunzi kadhaa ambao wameketi sakafuni. Amekishika kitabu na vingine vimepangwa vizuri juu ya rafu. Wanaonekana kuwa na ugonjwa wa autism , kwa hivyo amewakalisha hapa ili aweze kuwatuliza.

Hapa kuna mwanafunzi mmoja ambaye ameketi. Ana kalamu mkononi na kuna vitabu juu ya meza. Vitu vingine vinaonekana pale pia. Vitabu vimepangwa juu ya rafu. Anaonekana kuwa na ugonjwa wa Cerebral palsy.

Hapa kuna watu wawili, wameketi. Mbele yao kuna tarakilishi ambayo tayari wameiwasha. Msichana anaonekana kuwa na ugonjwa wa celebral palsy . Anasaidiwa kujifundisha kusoma kwa kutumia kompyuta.

Hapa kuna mwalimu na mwanafunzi wameketi. Wamo darasani kwani kuna chati zinazoonekana ukutani. Mtoto ameshikiwa kipakatalishi karibu naye. Huenda ana shida ya kuona na hawezi kukisoma kwa umbali.

Hapa kuna mtu mzima na mtoto. Wameketi chini kuna meza na kifaa cha kuchezea juu. Mtoto huyu anaonekana mlemavu wa kuona. Anafundishwa jinsi ya kutumia kifaa kile cha kucheza.

Huyu ni mtoto msichana, ameketi. Mbele yake kuna tarakilishi. Anaonekana akitumia kibodi spesheli kuandika na kusoma akitumia kompyuta hio huenda ana tatizo la kuona.

Kuna mtoto ambaye ameketi. Kuna meza. Juu yake kuna kitabu kinachotumiwa na wasio na uwezo wa kuona. Mtoto huyu anatumia kitabu hiki kusoma.

Hapa ni darasani. Kuna mwalimu, wanafunzi, vitabu, ubao, chati na vifaa vingine. Wanaonekana kusomeshwa, kusoma, kuzugumza na kutumia njia ya ishara.

Hapa kuna mwanamke na mtoto, wote wameketi. Msichana huyu anaonekana kufundishwa kuzungumza na kuongea, kwa kutumia lugha ya ishara. Huenda yeye ni bubu.

Hapa kuna daktari, mzazi na mtoto. Wamo hospitalini. Wameketi kwenye viti na mwana amekalia kifaa maalum. Anaonekana kuwa na ugonjwa wa celebral palsy. Anafanyishwa mazoezi.

Hapa kuna watoto wawili na ambao wameketi. Mvulana amekalia kiti spesheli. Anaonekana kuwa na ugonjwa wa Cerebral Palsy . Mbele yake kuna meza na vifaa vya kuchezea vyenye rangi za kupendeza.

Huyu ni msichana, ameketi karibu na meza, mkononi ana rangi na karatasi, amevalia miwani kuonyesha ana shida ya macho. Kuna vifaa vingi vya kuchora vilivyowekwa pale karibu naye.

Hapa kuna mwanamke ambaye amesimama. Amevalia sketi na blauzi. Anaonekana kuwa mwalimu. Anafundisha kuongea na kusoma kwa kutumia njia ya ishara.

Hapa kuna mwalimu na mwanafunzi, wameketi. Darasa linapendeza. Juu ta meza kuna kifaa fulani cha kucheza. Mtoto huyu anaonekana akisaidiwa kukitumia kwani ana tatizo la kuona.

Huyu ni mtoto msichana anaonekana mwenye ulemavu wa miguu. Ameketi kwenye kiti maguru yumo maktabani anachukua kitabu cha kusoma.

Hapa kuna watu wawili, mwanaume mmoja na mwanamke. Wameketi katika chumba karibu na meza. Inaonekana mmoja anafundishwa kuzungumza kwa njia ya ishara.

Hapa kuna watu wawili, Mtu mzima na mtoto aliyevalia miwani machoni na kushika kipakatalishi mkononi. Inaonekana ana upungufu wa kuona, anasaidiwa kusoma kwa kutumia tablet hiyo.

Hili ni darasa, kuna meza na ubao wenye herufi. Kuna watu wawili waliosimama karibu nao. Mmoja anaonyeshwa kuzungumza kwa kutumia njia ya ishara.

Kuna watu wanne wameketi chini, watatu wameangalia mbele na mmoja amewatazama. Nyuma yao kuna kifaa chenye rangi nyeupe na nyeusi na chenye ishara fulani. Inaonekana kwamba wanaonyeshwa kuzungumza kwa njia ya ishara.

Hili ni kitabu maalum kinachotumiwa na watu wasio na uwezo wa kuona. Kimewekelewa juu ya meza. Kuna vidole viwili vya mtu anayeonekana kukitumia kusoma.

Mama huyu amelala akimwangalia mwanawe ambaye ameketi. Wanatazamana usoni. Mwana ameshika kalamu na karatasi, huenda anafundishwa kuzungumza kwani anaonekana kuwa na ugonjwa wa autism .

Hapa ni darasani, kuna mwalimu na wanafunzi. Wengine wameketi na mmoja amesimama. Mdarisi anaonekana kumfundisha kuzungumza na kusoma kutumia njia ya ishara.

Hapa kuna mwanamme na mtoto na wameketi. Juu ya meza kuna kitabu na kifaa kinachofanana na kipakatalishi. Mwanahuyu anaonekana kuwa na ugonjwa flani hususan celebyial perlsy anasaidiwa kujua jinsi ya kusoma.

Hapa kuna mama na mtoto, mvulana huyu ameketi kwenye kiti maguru. Anaonekana kuwa na ugonjwa wa celebral palsy .Kuna kitabu chenye picha nzuri mbele yao. Kuna vitu vyenye rangi ya kupendeza vya kucheza.

Hapa kuna mwalimu na mwanafunzi. Wote wameketi. Wanaonekana kuwa darasani. Mtoto ameshikiwa kipakatalishi karibu naye. Anaonekana hawezi kukisoma kwa mbali kwani huenda ana shida ya macho.

Hili ni bweni katika shule ya watoto wenye mapungufu, kuna vitanda kadhaa. Yupo mtoto wenye ulemavu wa miguu. Kuna miguu bandia pale na vyuma vinavyomsaidia kutembea.

Huyu ni mtoto msichana. Ameketi na machoni amevalia miwani. Mezani kuna vitu mbalimbali vyenye rangi tofauti kama vile ya samawati na nyeupe. Anaonekana kung'ang'ana kuona ambacho amekishika. Ana tatizo la kuona.

Hapa ni darasani, wanafunzi wameketi na wanatazama mbele huku wakitabasamu. Mezani kuna vitabu. Wanapewa mafunzo kuhusu jinsi ya kuzungumza na kuongea kwa kutumia lugha ya ishara.

Hapa ni darasani. Wapo wanafunzi kadhaa. Kuna viti na meza. Mwalimu ameketi karibu na mtoto mmoja huku wakitazamana. Anaendelea kumfundisha jinsi ya kuzungumza kwa kutumia njia ya ishara.

Hapa kuna watu watano, mmoja mzima na watoto wanne, ni viwete. Wamewekwa miguu bandia ambayo inawasaidia kutembea na kuishi maisha ya kawaida kama wale wengine.